Mbele ya duka ya maziwa inayoitwa Destiny Diaries iliyo na mchoro wa ngombe na watu wengi wanaonunua maziwa . Mhudumu wao yuko mbele ya mashine ya maziwa na anahudumia watu hawa.

Mwanamke yuko katika maabara ya kemia amevaa koti ya maabara na kichwani amevalia kifaa cha kufunikia nywele, mkononi mwake kuna bika ambao una kiowevu cha rangi ya nyeupe na anaongezea kitu kingine ndani.

Mwanamume yuko katika shamba la ndizi amevaa miwani shati ya rangi ya bluu pamoja na kofia ya rangi ya nyeupe ameshikilia mti mmoja wa ndizi na anachunilia ndizi moja ya rangi ya kijani ambayo imekomaa ijapo haijaiva.

Katika shamba la ndizi kuna miti mingi ya ndizi. Mti mmoja una mkunga mkubwa wa ndizi ambao una ndizi ambazo zimekomaa, ni za rangi ya kijani ijapo hazijeiva.

Ng'ombe wamo zizini, wamefungwa kwa kutumia kamba, ng'ombe hawa wanakula nyasi na mbele yao ni magunia ya malisho ya ng'ombe, ng'ombe hawa ni wa rangi ya nyeusi pamoja na rangi ya nyeupe.

Katika shamba kuna miti mfupi yenye matawi makubwa ya rangi ya kijani. Miti hizi zimewekwa katika plastiki zenye mchanga. Ili ziweze kumea zaidi na kupelekwa katika sehemu nyingine.

Katika shamba la ndizi kuna mti mmoja wa ndizi ulio na matawi makubwa makubwa ya rangi ya kijani, pia ina nguzo moja ya ndizi ambayo ina ndizi ya rangi ya kijani ambazo zimekomaa lakini hazijaiva.

Lori mbili makubwa moja ikiwa ni rangi ya bulu na lingine la rangi ya kijani imebeba mikunga mingi ya ndizi, watu wanabeba mikunga haya kutoka katika gari wakiweka chini, ndizi hizi hazijaiva.

Katika zizi la ng'ombe, kuna ng'ombe wengi rangi ya aina tofauti tofauti. Ng'ombe mmoja anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamua. Mashine hii ina pipu mingi na imetengenezwa kwa kutumia chuma.

Katika shamba la ndizi kuna miti mingi mirefu yenye matawi makubwa ya ndizi. Miti hii ina mikunga ya ndizi ambayo ni ya rangi ya kijani. Ndizi hizi zimekomaa ijapo hazijava.

Sakafuni kuna ndizi mingi zilizopangwa katika mlolongo. Ndizi hizi zimeiva na ziko tayari kuliwa. Katika kreti ya rangi ya kijivu, kuna ndizi zingine japo ni chache kushinda zilizo sakafuni.

Mwanaume mmoja, aliyevaa viatu vya mvua. Amesimama akiwa ameegemea mti. Nyuma yake, kuna ndizi mingi ambayo imekomaa. Ni ya rangi ya kijani, lakini haijaiva.

Katika boma kuna wanawake watano walio katika shughuli zao. Watatu kati yao wanashughulikia kutengeneza bidhaa inayoonekana kama maziwa, wamevalia kiunoni shuka za rangi ya aina tofauti tofauti pia kando yao kuna vyombo.

Katika zizi la ngombe kuna ngombe kumi na watatu wengine wamelala na wawili wamesimama. Ngombe hawa ni wa rangi tofauti tofauti .Kuna walio na rangi nyeupe na wengine nyeusi. Katika zizi pia kuna nyasi

Mwanamke yuko katika maabara ya kemia. Mkononi amebeba beaker ambayo iko na kiowevu cha rangi ya nyeupe na anaonekana kuongezea kitu ndani. Amevalia kifaa cha kufunikia nywele kichwani na pia amevalia koti ya maabara.

Sufuria iliyotengezwa kwa chuma imo motoni. Ndani ya sufuria hii ni maziwa yaliyoganda. Kijiko yenye sehemu ya kushikilia inatumika kuchotelea maziwa iliyo katika sufuria.

Katika shamba la mahindi, kuna mwanamume mmoja aliyevaa shati ya rangi ya nyekundu, pamoja na kofia. Mkononi amebeba mahindi iliyotolewa ngozi. Katika shamba hili ,kuna miti mirefu yaliyokomaa ya mahindi ambayo yana matawi makubwa makubwa ya rangi ya kijani.

Mwanamke aliyevaa miwani na shati ya rangi ya nyeupe amesimama katika shamba la ndizi. Ameshikilia mkungu mmoja wa ndizi ambao bado haujaiva lakini umekomaa.

Katika shamba la mandizi. Kuna miti mirefu yenye mandizi. Miti hizi, zina matawi makubwa makubwa ya rangi ya kijani, yaliyotapakaa kila mahali. Mengine, yakiwa yameshikana.

Mwanamke mnono aliyevaa skirt na shati la rangi nyeusi, yumo katika shamba la ndizi. Kando yake kuna miti mirefu, ya ndizi yenye matawi marefu. Miti hizi hazina matunda ya ndizi.

Nguzo tatu ya ndizi imesimamishwa katika uzio uliyotengenezwa na mbao. Ndizi hizi hazijaiva na ni za rangi ya majani, pia kuna zingine chache zilioiva.

Mwanake aliyejifunika kwa leso ya rangi ya buluu anakamua ng'ombe akiwa anatabasamu. Ng'ombe huyu ni wa rangi ya nyeupe pamoja na nyeusi. Mwanamke ameketi nyasini na amevalia nguo ya rangi ya buluu.

Mwanabiashara anauza ndizi tamu za rangi ya manjano, ambayo yameiva. Mwanamke aliyefunga kitambaa kichwani, anakula ndizi moja na kando ya mwanabiashara huyu, kuna watoto na watu wengine wengi.

Mwanamme aliyevaa koti ya baridi ya rangi nyeusi, pamoja na kofia ya chuma. Anamwaga maziwa iliyo katika ndoo ya rangi ya kijani. Ndani ya ndoo, kubwa ya rangi nyeupe. Mandoo haya ya rangi nyeupe, yako ndani ya lori ya rangi ya nyekundu.

Ng'ombe wa kike, aliye na mchangayo wa rangi nyeupe na nyeusi. Anatolewa maziwa kutumia kifaa cha kutoa maziwa, iliyo na rangi nyeupe. Anaonekana kufungwa na kamba katika sehemu ya kunywa maji.

Watu watatu wamo katika shamba la ndizi. Mmoja amepiga magoti na wawili wamesimama. Mmoja ni mwanamke na wengine ni wanaume. Chini kuna tita mingi ya ndizi ambayo haijaiva ijapo imekomaa.

Mwanamme aliyevaa viatu pamoja na soksi anatumia mkono wake wa kulia kukamua ng'ombe katika ndoo ya chuma, ng'ombe huyu anayekamuliwa ni wa rangi ya nyeupe pamoja na rangi nyeusi.

Mwanamke mhindi amevaa kiunoni leso yuko katika zizi la ng'ombe. Zizi hili lina ng'ombe wa rangi nyeupe na mwanamke huyu anatumia paipu ya maji kuosha ng'ombe hawa.

Mikunga mingi ya ndizi yamewekwa mmoja juu ya ingine. Mwanamume mmoja anaendelea kuweka mikunga hii ya ndizi juu ya zingine. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani zimekomaa ijapo hazijaiva.

Katika shamba la mahindi kina miti mifupi ya mahindi ambayo haijakomaa ,mti hizi za matawi ya rangi ya kijani pamoja na rangi ya nyeupe . Ina mashimo yanayoonyesha ya kwamba imeliwa na wadudu.

Mwanamme, aliyevaa nguo ya rangi ya nyeusi, ameshikilia chupa kubwa ya kuchotelea maziwa, anamwaga maziwa ndani ya besheni, na anafanya kazi hio, akitabasamu, kando yake ni chupa, zingine kubwa, ya maziwa.